Hapa tunaona kwamba tuko na mtoto anainua mkono kwa ishara ya kusalimiana kisha hapo kando tunaona kwamba kuna kalamu aina tofauti kalamu mingi zilizowekwa apo kando na kuna kitabu kilichofunguliwa mbele yake. Twaona kwamba pia uyu mtoto ako na kipakatalishi cha rangi nyekundu anaitazama akitumia kusoma mtandaoni. Naam.

Hapa tunatazama kwamba kuna wanafunzi wa kike watatu. Aliye katikati mwanafunzi huyo anatazama kipakatalishi na anaandika kitu kwenye kipakatalishi chake kisha wanafunzi hao wengine wa kike wamekaa kando yake wanatazama kipatakalishi hicho na mwanafunzi huyo wakisoma pamoja ili waweze kuelezana wanavyoona kwenye hio.

Hapa tunatazama kwamba kuna mwanafunzi wa kike. Mwanafunzi huyu anashikilia kalamu na anaandika kwenye kitabu chake na tunavyotazama mwanafunzi huyu anatumia kipakatalishi chake akifanya masomo ya mtandaoni na anatazama akiandaka anachoelezwa ama kusomeshwa kwenye kipakatalishi hicho ndio aweze kuelewa zaidi.

Hapa tunatazama kwamba kuna mwanafunzi wa kike aliyevalia miwani. Mwanafunzi huyu ameketi kwenye deski lake nyumbani na tunaweza sema ni nyumbani kwamba tunaona kuna kitanda chake humo juu na mwanafunzi huyu anatumia kipakatalishi chake na akona kikombe hapo kando na kitabu kilichofunguliwa na anatazama kipakatalishi akisoma. Msomo wa mtandaoni na pia kuna kitu anachoandika.

Hapa tunatazama tuonaona kwamba kuna mwanafunzi aliyeshika kalamu yake na amefungua kitabu chake na tunavyo angalia kwenye kipakatalishi chake, kuna wanafunzi wengine wamefungua video yao na tunawatazama and mwendo huu wa kusoma ni ule wa mtandaoni yaani masomo ya mtandao na mwanafunzi huyu anasoma na wenzake.

Hapa tuna kwamba kuna aina tofauti ya masomo, kuna masomo ya mtandaoni na wanafunzi mmoja naitazama kipatakilishi chake kisha hapo kando tunaona kwamba kuna mwanafunzi alifungua kitabu chake akikisoma. Mwendo masomo haya ni aina tofauti, kuna mtandaoni kisha kuna ule wake zamani ya kusoma kitabu na zote ni aina za masomo.

Hapa tunaona kwamba tuko katika masomo ya mtandaoni. Kuna wanafunzi wa kike aliyesimama nywele, aliyeketi mbele ya kipakatarishi chake na anatazama mtandao unayoitwa YouTube na kwa meza yake tunaona kwamba kuna vitabu vilivyoandaliwa vimefugwa na pia kuna simu hapo kando na miwani ya kuvalia na kusoma.

Hapa tunaona kwamba kuna posta iliyoandikwa ya kampuni ya adamo software. Na kampuni hiyo inasema kwamba ni aina tofauti ya masomo mtandaoni na pia kuna picha ya mwanamke aliye na kipakatalishi akisoma.

Hapa tunaona kwamba kuna posta. Posta hili lina wanafunzi inatofauti wanaovalia maski wote na wanatazama tablet yao na wanaashiria kwamba tutakuwa na mkutano na mkutano huu ni wa kuelezea masomo baada ya covid-19 inavyoendelea.

Tunavyoona kuna wanafunzi wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume, na wanafunzi hawa wanakunywa kitu kwenye, kikombe chao, na wameki, kamata mkononi, na tunavyoona kuwa kila mmoja wao ako na kipakatalishi chake, na anakitazama akisoma na kuna kitabu hapo kando, inachofunza wanafunzi na wanaandika wanachosoma.

Tunavyotazama hapa tunaona kwamba kuna wanafunzi wawili na mwalimu wao. Wanafunzi hawa wawili ni wa kike na kisha mwanamme huyu anayewafunza ni wa kiume. Mwanamme huyu ameshikilia kitabu na pia kalamu mkononi na anaashiria akifunza hawa wanafunzi. Wanafuzi wanatabasamu wakielezewa na mwalimu wao na mwalimu pia anatumia kipatakilishi chake akiwafunza.

Twa tazama kwamba kuna mwanafunzi wa kike mwanafunzi huyu ni mtoto na mwanafunzi huyu anasoma masomo ya mtandaoni na mwanafunzi huyu pia ako na kipakatalishi chake mezani na anatumia kalamu ya kuandikia kipakatalishi hicho akifunzwa na mwalimu wake.

Hapa tunaona kwamba, tuko katika shule na shule hili kuna bweni. Bweni hili lina vitanda vya chini pekee na vitanda tatu. Juu ya vitanda hivyo tunaona kwamba, kuna neti, neti ya kuzuia kuumwa na mbu usiku. Na kisha hapo mwisho wa kitanda, tunaona kwamba kuna mavazi ya kulalia.

Tunaona hapa tuko katika bweni la kulala. Kitanda cha orofa. Kitanda kina magodoro meupe. Mapazia ya rangi ya dhahabu yamefunika dirisha, na jua linaonekana kuingia. Ukuta una rangi ya manjano nyepesi. Kuna rafu ndogo ukutani yenye vitu vichache. Sakafu inaonekana kuwa na vigae. Chumba kinaonekana rahisi na safi.

Hapa tunaona kwamba kuna wachezaji mpira, wachezaji hawa ni wanaume na tunaona ya kwamba kuna refa aliyesimama humo ndani na kuna mwanaume aliyevaa jezi ya nyeusi na mwingine wa timu hiyo ingine aliyevaa jezi ya rangi ya nyeupe na aliye na ya rangi nyeusi ako na mpira na anachenga mwenzake.

Hapa tuko katika maktaba na maktaba hili tunaona kwamba kuna mahali pa kuwekea vitabu imepangwa kwa safu zilazofuatana na vitabu hizi zimewekwa katika eneo tofauti ili wanafunzi waweze kuzipata na kuna meza za kusomea wanafunzi wanapokuja kusomea mitihani wakitumia vitabu hivyo zilizo kwenye maktaba hiyo.

Hapa tunaona katika bweni la kulalia. Na bweni hili, tunoana kwamba kuna bafu hapo mbele, bafu safi sana. Na tunaona ya kwamba kuna vitanda vya kulalia, na vitanda hivi ni vitanda vinne. Na vitanda hivi ni vitanda vya juu na chini. Na tunaona ya kwamba wanafunzi wanaolala huku, wametengeneza vitanda vyao vizuri.

Hapa tunaona kwamba tuko katika darasa. Darasa hili ni la kufunza wanafunzi kutumia tarakilishi na tunaona kwamba kuna wanafunzi wa kike na wa kiume pia na mwalimu wao amesimama kwenye ubao nyeupe akiwaelezea wanafunzi hawa vile watafanyiwa tarakilishi hizo zilizo mbele yao.

Hapa tuko katika shuleni na katika uwanja wa shule hilo na kuna hema yaliyowekwa humo kando wazazi wamekuja kutazama watoto wao wakicheza michezo ya aina tofauti na hapa tunaona kuna wanafunzi wa timu tofauti na makochi wao humo kando kuna timu ya nyekundu, timu ya manjano na ya kijani na wanakimbia kuona nani atakua na mbio zaidi.

Hapa tunaona ya kwamba tuko katika shule, na shule hili ni mahali pa kulalia wanafunzi hulala yaani bweni. Bweni hili kuna vitanda vya juu na vya chini na wanafunzi hawa wametengeneza vitanda vyao vikifanana na pia tunaona kwamba waliotandaza kwenye kitanda ni rangi ya nyekundu. Naam.

Hapa tuna kwamba kuna mpira wa mguu unaochezwa, kuna wavulana tofauti, na wako uwanjani, na tunaona ya kwamba wanatazama mahali mpira uko na wakitarajia kurushiwa mpira huo kwa kutumia mguu, na waliovalia rangi tofauti kuashiria timu zao tofauti, ndio kila mtu ajue timu yake ni gani.

Mahali hapa tuko na nyumba ya gorofa. Nyumba ya gorofa hili limejengwa yakifutana manyumba mingi ya kukodisha. Na hapa tunaona kwamba hapa kuna mahali pia kuteremkia kwenda chini na tunvyoona pia kuna mahali ya kuanika nguo zao. Manyumba haya yameenda yakifuatana nani ya rangi ya samawati milango yao.

Mahali hapa tuko katika maktaba, maktaba hili ni kubwa yamejaa vitabu mingi, tele, tunaona kwamba kuna wanafunzi waliokalia meza, kwenye meza tofauti tofauti, kuna meza za kusomea ukiwa peke yako na zingine za, kusomea mkiwa wengi, na tunaona kwamba kuna wakutubu watatu wanaozungumza, na tunaona kwamba, wanafunzi hawa wanasomea mtihani ya tofauti.

Mahali hapa ni pa kulalia yaani bweni la wanafunzi na tunaona kwamba kuna vitanda vya juu na chini na pia humo mbele ukitazama kuna mahali tofauti ya kuwekea vitu vyao yaani viatu humo chini, mavazi humo juu na humo kando na pia hapo mbele kuna bafu watayotumia pamoja.

Hapa tunaona kuna chumba, chumba hiki kina viti vingi, viti vilivyo pangwa kutoka nyuma kwelekea mbele kisha unavyoangalia hapo mbele unaona kwamba kuna meza iliyoandaliwa na meza hili hapo nyuma yake kuna viti vitano vilivyo wekwa vikiangalia upande wa hadhilra kisha ukiangalia upande wa kando kila kando unapata kwamba kuna milango tofauti.

Hapa tunaona kwamba tuko darasani. Darasa hili kuna ubao, kuna kabati, kuna mahali pa kuketi. Ubao huo, ubao umeandikwa kwa chaki kisha kabati hilo kuna vitu hapo juu kisha hapo kando kuna vitu vilivyowekwa hapo chini. Tukiangalia kuna meza moja, meza moja ya rangi nyeupe na kisha kuna viti vya kuketi, mahali wanafunzi wanaweza kiti.

Hapa tunakuomba kuna watoto tofauti, kuna watoto watano wa kike na wa kiume na kuna mwanafunzi anayecheka upo kando, kuna wasichana wawili walioinua mikono yao mbili kisha tunaona kwamba kuna mwalimu aliye mbele yao. Wameketi kwenye sakafu na mwalimu ameashiria kuinua mikono na ni wasichana wawili wanainua wakiiangalia mwalimu wao.

Hapa tunaona kwamba kuna mtoto mchanga aliye na shida ya mguu, yani hana mguu mmoja, amewekwa mguu usio wake, yaani mguu wa plastiki na kuna mwanafunzi huyu anaekelea vibao juu ya vingine, anavyoelekezwa na mwalimu wake na kwa sakafu, akimwelekeza akimfunza atakavyofanya na mwanafunzi awezekukua vizuri.

Hapa tunaona kwamba kuna mwanafunzi wa kijana na ako darasani sahizi na mwanafunzi huyu wa kijana amevalia hearing aid yaani chombo cha kumsaidia kusikia kwa vile hawezi sikia vizuri. Ako na shida ya masikio na mwalimu wake ako hapo mbele yake akielezea huyo kijana na kumfunza na darasa hili lina watu wa changamoto.

Hapa tunaona kwamba kuna darasa linaloendelea na kuna wanafunzi wanasoma pamoja kwenye meza. Na tunatazama kwamba kuna wanafunzi wawili wa kike na moja wa kiume aliyekaa upande huo mwingine wanafunzi hawa na mwanafunzi wa kike anatabasamu akishikilia karatasi na wanazungumza pamoja kuhusu wanachosoma.

Tunapotazama hapa tunaona kwamba kuna wanafunzi wa kike, na wanafunzi hawa wako darasani na darasa hili haliendelei kwa sasa tunaona wanafunzi wameketi tu na kuna wanafunzi waliovalia nguo za michezo na kuna wanafunzi wanaoandika kwenye kitabu wakifanya mahesabu na kuna wanao kula kalamu.

Hapa tunavyotazama kuna mwanafunzi wa kilema na mwanafunzi huyu anafunzwa na mwalimu wake kupaka rangi mahali pengine ndio sasa mwanafunzi huyu anapokuwa aweze kujitegemea maishani na aweze kujua pia kujifanyia vitu zingine kama vile kupaka rangi.

Hapa tunaona kwamba kuna mwanafunzi asiyeweza kuona na tunajua hivyo kwa vile mwanafunzi huyu anatumia braille kusoma yaani kitabu kinachotumika na watu wasioweza kuona na iko na alama kwenye kitabu hicho na wakikikuza wanaweza kueleza ni neno gani hilo kwa kitabu hicho.

Hapa tunaona kwamba kuna mwalimu, mwalimu huyu anafunza wanafunzi wake. Na mwanafunzi ako humo mbele akielezea pia naye; akiwa ameshikilia chaki mkononi. Na mwalimu wake yumo kando anawaelezea wanafunzi wengine, akiwatazama watakavyoshika anachofunza ubaoni.

Tunavyotazama hapa tuko katika darasa. Darasa hili limejaa viti vingi lakini tunavyotazama kwa sasa hawa ni wanafunzi watatu wanaofuzwa na mwalimu wao. Mwanafunzi aliye katikati anafanya ishara kwa mkono na mwalimu anavyomwelekeza na wanafunzi hao wengine wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wanatazama mwanafunzi huyo anayetazama kipatakilishi chake akiwaonyesha anavyofanya.

Tunaona kwamba kuna mwanafunzi aliye tabasamu sana. Mwanafunzi huyu ameketi kando ya mwalimu wake na mwalimu wake anamwelezea akimfunza kwa kutumia kipakatalishi na mwanafunzi huyu akitazama kipakatalishi, mwalimu wake anatazama kuona kama mwanafunzi huyu anaelewa anachoelezewa.